Mazingira ni ya shambani. Mmea uliopandwa hapa ni ndizi. Kuna mgomba uliozaa matunda. Pia kuna mingine bado ni changa. Mwanamke mmoja amembeba mtoto mgongoni akiwa ameshika matunda haya.

Ng'ombe wanne wenye rangi nyeupe na nyeusi, watatu wao wanakula chakula kutoka kwenye kifaa fulani ambacho ni gurudumu la gari kwa jina Trakta . Nyuma ya wanyama hawa kuna vyumba viwili, mojawapo imejengwa kwa mabati ambayo yameanza kupiga kutu na nyingine imejengwa kwa matofali.

Chumba kimejaa ng'ombe..Mwanamke mmoja anamuosha mfugo kwa kutumia maji yanayo tiririka kutoka kwenye paipu. Wanyama hawa sasa wamekuwa wasafi kweli kweli. Ngozi zao zinapendeza mno.

Hii ni sehemu ya kukama ng'ombe. Usafi uliozingatiwa hapa ni wa kiwango cha juu sana. Mashine maalum iliyo na paipu ya kupisha maziwa kwenda kwa chombo cha kuhifadhia imewekwa kwenye titi la mfugo mmoja.

Mwanaume mmoja anayemiliki teksi anamimina maziwa kutoka kwa ndoo hadi kwa pipa la kuhifadhia. Mapipa haya ameyaweka kwenye chombo chake cha usafiri kwa sababu anayapeleka maziwa haya sehemu fulani.

Haya ni mazingira ya nyumbani. Mwanamke mmoja amesimama kwenye shamba la ndizi lililopaliliwa vizuri. Kuna migomba iliyozaa matunda ila mingine bado. Nyuma yake kuna nyumba anayoishi.

Hapa ni shambani. Kinachopandwa hapa ni ndizi. Kuna baadhi ya migomba iliyozaa matunda na pia kuna mengine ambayo bado. Mimea hii imepandwa kwenye laini . Sehemu ipo katikati ya migomba ya kuwasaidia watu kupita.

Hii ni sehemu ya biashara. Mikungu ya ndizi imepangwa vizuri huku ikisubiri wanunuzi. Kuna ile iliyopackiwa kwenye magunia ilhali nyingine imewekwa chini. Wanawake watatu wameketi huku wakipiga gumzo.

Mahindi yaliyo kwenye misoga imewekwa chini. Mwanaume mmoja ameinama na kushika msoga mmoja wa mahindi ambao umeaanza kuoza. Chini ya miguu yake kuna vijiti maalum viwili vya kumsaidia mtu huyu kutembea. Hii ina maana kwamba ana shida kwenye miguu yake.

Gari la kubebea mizigo, limebeba maziwa. Imeegeshwa nje ya chumba cha kuhifadhia maziwa. Kuna wanaume wawili ambao wapo kwenye gari. Wanafanya kazi ya kupeana maziwa kuenda chumbani. Anayeyapokea ni mwanaume mwenye mavazi meupe. Anayapasha maziwa kwenye kichujio, ili kutoa nyezo zisizohitajika.

Hapa ni shambani. Kilichopandwa hapa ni migomba ya ndizi ambayo bado haijazaa matunda. Mmea huu hauna afya kwasababu ya ukosefu wa maji ya kutosha kwenye mchanga. Hii ni kwasababu matawi yake yameanza kukauka. Miti mirefu pia imemea hapa.

Huu ni uwanja. Kuna ng'ombe mmoja wa rangi nyeusi na nyeupe ambaye amefungwa miguu. Mwanamke aliyejaa furaha usoni anamkama ng'ombe huyu huku akitabasamu. Maziwa yanaelekezwa kwa kifaa maalum cha kuhifadhia.

Hapa ni sokoni. Vyakula kama vile ndizi vinapatikana hapa. Kuna mwanamke ambaye ameinama huku amechifunga kanga kiunoni. Kando yake kuna mwanaume ambaye amebeba ndizi kwa mikono yake miwili. Anaelekeza kwenye gari lililo kando yake.

Hii ni sehemu ya kukama ng'ombe, usafi uliozingatiwa hapa ni wa kiwango cha juu zaidi, mashine maalum iliyo na paipu ya kupisha maziwa kwenda kwa chombo cha kuhifadhia imewekwa kwenye titi la mfugo mmoja.

Shughuli ya kilimo biashara inaendeshwa hapa. Ng'ombe wenye rangi mbalimbali wamefugwa. Wanakula chakula chao. Miili ya mifugo hawa imenenepa vizuri, ishara kwamba afya yao ni nzuri.

Hii ni sehemu ya kukama ng'ombe. Usafi uliozingatiwa hapa ni wa kiwango cha juu. Mashine maalum ilio na pipe ya kupisha maziwa kuenda kwa chombo cha kuhifadhiwa imewekwa chenye titi la mifugo hawa.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hili, baadhi ya vyakula vinavyouzwa hapa ni ndizi zilizoiva na pia mbichi, nyanya na pia vitunguu, bidhaa zote zimepangwa pamoja ili iwe rahisi kwa mnunuzi kuchagua.

Haya ni maziwa ambayo yamewekwa yakaganda kwa siku kama tatu hivi. Kinywaji hiki kinapendwa sana na watu wa jamii tofauti tofauti hasa huku kwetu Migori. Maziwa haya yamewekwa kwenye chombo fulani. Kuna kijiko maalum kilichotengenezwa kwa mbao ambacho kinatumika kukorogea wakati wa kunywa.

Hapa ni shambani, kuna mgomba wa ndizi ambao umezaa matunda hii, ina maana kwamba sehemu hii imejaaa rutuba ya kutosha ya kusaidia mimea kukua. Mgomba huu umetiwa kiguzo ambacho kimeufanya mgomba kusima.

Hii ni sehemu ya kukama ng'ombe. Ng'ombe mweupe anakamwa na mwanaume aliyevalia mavazi meusi yaliyoraruka na kofia nyekundu. Jagi iliyo na maziwa ndani imewekwa chini.

Hapa kuna ng'ombe wawili. Mmoja mweusi na mwingine wa kahawia. Kuna wafugaji wawili wanaomsafisha ng'ombe, kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye tenki kuu. Ng'ombe anaonekana kutulia na kufurahia tendo hilo la kuoshwa.

Ng'ombe mweusi mwenye kamba shingoni, amefungwa kwenye mti. Amesimama na afya yake si nzuri. Hii ni kwa sababu amekonda na pia ngozi yake kichwani, shingoni na huku kwenye mbavu ina vidonda.

Hapa ni shambani. Kilichopandwa hapa ni ndizi. Mwanaume mmoja ameushika mkunga wa ndizi kwa mkono. Kando yake kuna kibanda kilichojengwa kwa vijiti. Pia, miti imemea hapa.

Ng'ombe mmoja amefungwa miguu kwa kwamba. Hii ni kwa sababu anayemkama asije akapata shida anapoendelea na shughuli zake. Mwanamke mmoja ndiye anayeyafanya haya. Anatumia ndoo ya samawati kuyaweka maziwa.

Hapa ardhini. Shamba limepaliliwa vizuri. Mmea uliopandwa hapa ni mahindi. Inapata maji na rutuba ya kutosha ila tatizo ni kwamba kuna mdudu ambaye ameanza kutafuta matawi yake hivyo inaharibu na huenda isitoe mazao mema.

Mwanamke mmoja ameinama, huku akimenya ndizi zilizokomaa vizuri. Usoni ni mwenye furaha, kwa sababu ya tabasamu lake anafurahia mazao. Shambani kuna migomba mingi ya ndizi, pia kuna miti iliyotumika kuipa nguvu migomba, ambayo inaweza kuanguka kabla ya matunda yake kukua vizuri.

Hapa ni shambani, kilichopandwa hapa ni migomba ya ndizi. Kuna zilizozaa matunda ila mingine bado. Mwanaume mmoja, yupo hapa kondeni. Ameshikilia matunda kwenya mgomba mmoja. Ndizi hii imekomaa vizuri sana kiasi cha kuivia shambani.

Mwanaume aliyevalia kofia kichwani anamkama ng'ombe mweusi aliye na afya nzuri sana. Amenenepa vizuri. Anatumia mikono yake. Mnyama huyu amefungwa kwa nyororo ili kazi ya mwanaume huyu iwe rahisi. Anatumia ndoo maalum kuhifadhi maziwa yake.

Mazingira haya ni ya shambani. Kilichopandwa hapa ni ndizi. Migomba hii imepaliliwa vizuri, ndiposa ikapelekea mmea huu kukua vyema. Kuna migomba iliyozaa matunda ila mingine bado kwa sababu ni changa.

Ni wakati wa mchana, angani kuna mawingu meupe, ardhini mimea imepandwa. Migomba ya ndizi imeota na kukua vizuri. Kile kinachotoka kwenye mchanga kina rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii ina maana kwamba sehemu hii inapokea mvua ya kutosha na shambani kuna rotuba.

Ni wakati wa mchana angani kuna mawingu meupe. Ardhini kuna migomba ya ndizi ambayo imepandwa. Mmea huu una afya sana kwa sababu matawi yake ni mapana na yenye rangi nzuri ya kupendeza ya kijani kibichi. Hii ina maana kwamba sehemu hii inapokea mvua ya kutosha na pia shamba lina rutuba.

Hii ni sehemu ya kukama ng'ombe. Mwanamume mmoja aliyevalia shati na kaptura amesimama kando ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe akiwa ametabasamu. Mnyama huyu amefungwa kutumia nyororo ili kufanikisha kazi ya anayekama.